Darasa hili limepangwa vizuri. Viti ni vya chuma na mbao. Linaonekana kuwa safi. Ubao pia umewekwa huko. Mlango unaonekana wa kuingia humo darasani.

Mtu huyu anayachota maji kutoka sehemu ambayo ni maalum ya maji iliyo kwenye ukuta wa shule ya wanafunzi ya Jeffrey's.

Mwanamke huyu ni mlemavu, ako kwenye uwanja ambao unatumika kukimbia, kuna watu ambao wameketi kwa umbali wakimtazama, anang'ang'ana kuendesha baiskeli yake.

Shule hii ina jumba ambalo ni kubwa sana yenye milango kadhaa ya rangi ya samawati. Nje kuna nyasi ambazo zimepandwa ya rangi ya kijani.

Jumba hili limepakwa rangi nyeupe kwa wingi. Bendera mbili zinaonekana kuwa zimewekwa kwenye mlingoti. Magari mawili yameegezwa nje ya jumba hili.

Huo ni mlingoti wa bendera ambao umezungukwa na maua ya rangi ya manjano na kijani. Kuna dimbwi la maji linaloonekana kwa umbali.

Huu ni ubao wa rangi nyeupe umeandikwa maandishi mengi sana. Sehemu hii ina kifutio cha ubao, kando yake kuna boksi ambalo linaonekana.

Hawa ni wakimbiaji mmoja wa kiume, mwingine wa kike. Mwanamke ameisuka nywele yake. Mwanaume amevalia kaptura nyeusi shati yake ikiwa ya manjano.

Kompyuta hizi nne zinaonekana kuwa zote zimezimwa. Kuna viti vyeupe ambavyo viko kando ya meza ambazo zimeekezwa kompyuta hizi.

Watu hawa walemavu wanacheza soka sehemu wanayocheza imezungushwa na ukuta wamevalia nguo zilizo na rangi tofauti tofauti.